Wateja waliovaa barakoa wakiwa ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, ambazo zimehifadhiwa kwenye chupa za plastiki zilizowekwa juu ya meza ya duka hilo.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya kazi ya kubeba magunia au vifurushi, vilivyo na pembejeo za kilimo kutoka katika gari kubwa wakipeleka katika ghala au sehemu ya mauzo.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea inayotokana na vinyesi vya wanyama, zikiwa zimekusanywa sehemu moja na watu waliovaa mavazi ya rangi ya kijani. Wakiwa wanachota na kuhifadhi katika vifurushi vidogo, ili kupelekwa mashambani kwa aji ya kutumiwa.

Dawa kwa ajili ya wanyama wa kufugwa kama mbwa, ikiwa katika mfumo wa vidonge imehifadhiwa vizuri. Pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu lenye jina ya dawa hiyo pamoja na matumizi yake.

Dawa ya kimiminika kwa ajili ya wanyama wakufugwa kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo ambayo imehifadhiwa katika chupa pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo huhifadhia chupa hio ikiwa na maandishi yalioandikwa namna ya kutumia pamoja na jina la dawa hio.

Dawa ya kimiminika ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo ikiwa imehifadhiwa katika chupa pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambayo huifadhi chupa hiyo likiwa na maandishi yenye jina ya dawa pamoja na namna ya kutumia.

Pembejeo za kilimo ambayo ni mbolea inayotumika mashambani ili kufanya udongo kuwa na rutuba, ikiwa imehifadhiwa katika kifurushi kidogo kukiwa na jina la mbolea hiyo na kampuni iliyotengeneza kwenye mfuko huo.

Dawa kwa ajili ya mifugo kama vile: mbuzi, ng'ombe, kondoo, farasi; ikiwa imehifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu ili zisiharibike, kukiwa na jina la dawa hiyo katika boksi.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kuua wadudu kama vile kupe au mbung'o. Ambao wanaishi katika ngozi au manyoya ya mifugo kama; ng'ombe, mbuzi au kondoo. Ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kikopo kidogo cha rangi nyeupe.

Dawa za wanyama wa kufugwa kama vile paka na mbwa ikiwa imehifashiwa vizuri katika chupa ndogo iliyotengenezwa kwa plastiki, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu zinazitumika kuhifadhia chupa hiyo ikiwa na majina ya dawa pamoja na namna ya kutumia.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kopo, ambalo limetengenezwa kwa plastiki na nyengine ikiwa ndani ya paketi iliyo tengenezwa kwa plastiki vyote vikiwa na jina la dawa hiyo pamoja na picha ya kuku.

Dawa ya kimiminika kwa ajili ya wanyama wa kufugwa kama vile: mbwa na paka ikiwa imeifadhiwa vizuri katika chupa, pembeni kukiwa na boksi ambalo huhifadhi chupa hiyo likiwa na jina ya dawa hiyo pamoja na matumizi yake.

Vijana watatu wakiwa wameketi katika duka wakiwa wanaangalia runinga iliyopo mbele yao, duka hilo linatoa huduma ya uuzaji wa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo au mimea.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa ng'ombe, ikiwa imehifadhiwa katika chupa ndogo iliyotengenezwa kwa plastiki, pembeni kukiwa na boksi ambalo limetengenezwa kwa karatasi ngumu linalotumika kuhifadhia chupa hiyo likiwa na maandishi yanayoonyesha jina la dawa pamoja na namna ya kutumia.

Bango au tangazo ambalo lina picha ya mmea uliostawi vizuri kutoka katika chombo cha rangi nyeupe, likiwa na maandishi yanayoonyesha kuwa huduma ya mbolea inapatikana, na namba za simu zimetolewa kwa ajili ya mawasiliano.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba ambalo limelimwa zao la pilipili, akiwa amezivuna kutoka katika majani au mimea na kuzihifadhi katika toroli, ambalo amelibeba kwa ajili ya kupeleka masokoni kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa migomba mingi inayotumika kuzalisha mikungu yenye ndizi, ambazo hupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo, pale zitakapokuwa zimeiva vizuri, migomba hiyo imeegemezwa kwenye fito refu ili isiweze kuanguka.

Wakulima wakiwa wamekaa katika ardhi, wakiwa wanachambua mbegu la zao la kahawa, wakizihifadhi vizuri katika ndoo ndogo na magunia ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Msichana akiwa amesimama katika shamba kubwa, lililopandwa miti mingi ya mikahawa, akiwa nachuma zao hilo na kukagua, kama liko tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni ili kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa, lililopandwa zao la mahindi wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kuyakwanyuwa kutoka katika mimea, wakimenya na kuikusanya sehemu moja ipigwe na jua ili kuwa tayari kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kiume na kike wakiwa wamebeba ndoo za rangi nyeusi zilizojaa mbegu za zao la kahawa wakiwa wanamwaga katika ardhi kusambaza ili kuzichambua na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kundi la watu wa jinsia tofauti wakiwa wamekusanyika wakichambua mbegu za zao la kahawa, wakizipangilia katika magunia ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa zao la pilipili hoho kwa ajili ya biashara ambazo zinastawi kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani, iliyooteshwa katika mabomba marefu yenye vitobo zikiwa tayari zimeiva kwa ajili ya kupelekwa masokoni na kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi vitamu, wakifanya shughuli ya kuvivuna kwa kuvichimbua chini na kupanga kwa makundi; ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika mazingira ya shamba lililopandwa zao la mahindi, wakifanya shuhuli za uvunaji wa zao hilo, wakiyakwanyua kutoka katika mimea na kuhifadhi katika magunia ili kupelekwa masokoni kwaajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa wameketi pembezoni mwa miti ya mikahawa wakiwa wanachambua mbegu za zao hilo wakipanga katika magunia na ndoo ili kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa katika shamba lenye miti mingi ya mikahawa, wakiwa makini katika kuchuma mbegu la zao hilo na kuhifadhi katika kikapu kidogo ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limelimwa zao la nyanya kwajili ya biashara zikiwa zimeshavunwa na kupangiliwa katika magreti ya rangi nyeusi nyanya hizo ni zarangi nyekundu tayari zimeshaiva kwa kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara vikiwa vimechimbuliwa na kukatwa, mimea ambayo imeota kwenye vitunguu hivyo vikiifadhiwa katika vifurushi vidogo tayari kwa kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Ulimaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, ambazo zipo kwenye miche mirefu inayokuwa kwa kufuata kamba zilizofungwa kwenye paa, ikiwa imeoteshwa kwenye vifurushi vidogo vyenye udongo. Nyanya hizo zikiwa za rangi nyekundu tayari kwa kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Vijana wakiwa wameketi chini ya mti mrefu ulio na kivuli, wakiwa wanafanya shughuli ya uandaaji wa zao la mahindi, wakimenya maganda na kupanga katika makundi ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mama akiwa katika shamba lililopandwa migomba mingi, ambapo imetoa mikungu mirefu iliyo na ndizi zilizokomaa, tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba lililopandwa zao la tikiti maji kwa ajili ya biashara, akiwa ameshikilia kipande kilichokatwa ambacho kinaonekana kimeisha iva na vipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya, akiwa amezichuma kutoka katika mimea na kuzipanga chini, zikiwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la nyanya za rangi nyekundu zikiwa zimening'inia kutoka kwenye miche mirefu ya rangi ya kijani, ambapo nyanya hizo zimeshaiva zipo tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa zao la nyanya kwa ajili ya biashara ambazo zimeota kutoka katika miche mirefu iliyopandwa kwenye vifurushi vidogo vilivyo na udongo, pamoja na mipira ambayo inaleta maji kwenye mizizi ya mimea hiyo. Mazao hayo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa amesimama katika mashamba makubwa akiwa amebeba tikiti maji kwenye bega, na mengine yakiwa chini yameshavunwa yakiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa katika shamba lililopandwa miti mingi ya mipapai, ambayo imetoa matunda hayo kwa wingi, akiwa anakagua kama yameiva ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika shamba lililopandwa miti mingi ya mipapai, akiwa anachuma tunda hilo ili alikague kama lipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Kundi la watu wakike na wakiume wakiwa wametandaza mbegu la zao la kahawa chini, wakichambua zilizo nzuri ili kuzipeleka katika masoko kwa ajili ya kuuza.

Vijana wawili wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara vikiwa katika mpangilio wa mistari iliyonyooka na kuchipua mimea mirefu ya rangi ya kijani

mkulima Akiwa katika shamba lililopandwa zao la viazi kwa ajili ya biashara akiwa anafanya shughuli ya kuvuna za hilo kwa kuvichambua chini na kuvipanga katika makundi ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Ulimaji wa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara; ambavyo bado vipo shambani, vimetoa mimea au miche ya rangi ya kijani, kuonesha kuwa vipo tayari kwa mavuno na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, ambazo zimestawi kwenye miche iliyofungwa katika fito ili kukua, ikiwa imesimama. Nyanya hizo zikiwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mavuno.

Mazingira ya shambani ambapo zao la pilipili hoho hulimwa, zikiwa tayari zimeshavunwa kutoka katika mimea na kupangiliwa katika makreti meusi, kwaajili ya kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Kijana wa kike akiwa katika mazingira ya soko kwenye mkusanyiko wa watu wengi, akiwa anapanga vizuri zao la mananasi, akiweka katika makundimakundi ambayo huuzwa kwa pamoja.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa mazao marefu ya rangi ya kijani wakiwa wanachuma majani ya mazao hayo na kuyahifadhi katika makapu makubwa ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa lililopandwa mimea ambayo hutoa zao la nyanya, zilizostawi vizuri katika miche mirefu, ambapo nyanya hizo hupelekwa masokoni, kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa miti ya mipapai iliyopangana katika mstari ulionyooka, ikiwa na matunda hayo yaliyojikusanya katika mti mmoja yakiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa masokoni kwa kuuzwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa miti ya mipapai ambayo yameshaiva vizuri mengine yakivunwa na kuhifadhiwa chini, yakiwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Vijana wawili waliovaa makoti marefu ya rangi ya kijani, yanayofika usawa magoti, wakiwa katika shamba lililopandwa migomba, wakikata mikungu ya ndizi kwa kutumia panga na kuipanga kwenye mafungumafungu, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa katika zoezi la uvunaji wa zao viazi ambavyo vimehifadhiwa katika magunia marefu yaliyofungwa juu kwa kutumia kamba ili visimwagike, vikiwa tayari kupakiwa kwenye gari na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa shambani wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la viazi, ambavyo wamevichimbua chini na kupanga katika kundi kubwa likisubiri kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wakiume akiwa katika shamba kubwa lililopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba yaliolazwa ambayo yametobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone. Akiiwa anakagua mazao hayo kama yapo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Wakilima wawili wakike wakiwa katika shamba lililopandwa miti mingi ya mikahawa wakiwa makini kuchuma mbegu za zao hilo, wakikagua kama ipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Shamba lenye mikungu ya ndizi ambazo kwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa pale zinapokuwa zimekomaa vizuri.

Zao la mahindi ambayo yamevunwa kutoka shambani na kuning'inizwa katika fito refu zilizotengenezwa kwa miti, ambapo hukaushwa na mwanga wa jua ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mkulima akiwa katika bustani ambayo amepanda mazao mbalimbali kupitia katika vifurushi vyeupe vilivyo na udongo wenye mbolea pamoja na unyevunyevu, amezungushia wavu katika shamba hilo ili wadudu wasiharibu mazao yake.

Wakulima wawili wa kiume, wakiwa katika shamba dogo lililopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, ambalo lipo mbele ya makazi ya watu, wakiwa wanakagua mazao hayo, kama yapo tayari kwa ajili ya mavuno.

Wakulima wa jinsia na rika tofauti wakiwa katika shughuli ya uvunaji wa zao la maparachichi ambayo yamekwishatolewa katika miti na kuhifadhiwa katika makreti ya rangi ya bluu, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo, ambalo linatumika kwa ajili ya kulimia, likiwa na chuma kizito kwa nyuma chenye mapanga makali, yanayotifua ardhi au udongo ili kurahishisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ulimaji wa kisasa wa mazao unaofanyika katika sehemu maalumu iliyo na mitambo na mashine za kisasa, ambazo zinasaidia ukuaji wa mimea hiyo kwa kumwagilia maji kupitia mabomba marefu yaliyofungwa juu.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono miwili, ikiwa na injini inayozungusha vyuma vyenye ncha kali, vinavyotifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu za mazao.

Mitambo ya kisasa ambayo inatumika kuangalia uendeleaji wa mazao yaliyopandwa katika eneo hilo, likiwa lina mwanga wa kutosha pia kukiwa na vyombo vinapima hali ya joto na unyevunyevu uliopo kwenye mazao hayo au udongo.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ambayo inavuta vyuma vizito kwa nyuma vilivyo na ncha kali, vikizunguka na kutifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi makubwa nyuma na mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito kilicho na mapanga ya ncha kali ambayo yanatifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana, ikiwa na vyuma vizito vyenye ncha kali vilivyofungwa nyuma ambavyo vinatifua ardhi au udongo ilikurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa yenye matairi madogo ambayo inatumika kwa ajili ya kukata nyasi refu zinazoota katika mashamba ikiwa ni hatua za kwanza za uandaaji wa shamba kwa ajili ya kupandwa mazao.

Mashine ya kisasa yenye matairi madogo mawili ambayo yana ncha kali ya kukata nyasi shambani

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana, ambayo inatumika katika mashamba makubwa kukata nyasi refu kwa kutumia vyuma vya ncha kali vinavyozunguka.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ,yenye matairi makubwa ya nyuma, na ya mbele madogo ikiwa inavuta vyuma vizito, yenye mapanga yenye ncha kali, ambayo hutipua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika eneo lenye uwazi mkubwa, lililochimbwa bwawa la kujazwa maji masafi. Juu kukiwa na wavu uliofungwa ambao huwalinda samaki hao wasiliwe na ndege.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika sehemu iliyo na uwazi mkubwa ambapo pamechimbwa kisima kirefu na kujazwa maji masafi, juu kikiwa kimefunikwa kwa kutumia wavu ili ndege wasiweze kuwala samaki hao.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali ambao unafanyika katika bwawa kubwa lililo na maji masafi, wakiwa wanavuliwa kwa kutumia nyavu ambazo zinawanasa na kuwa toa katika maji.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tenki dogo lililotengenezwa kwa kutumia kioo kukiwa na taa iliyofungwa juu inayotoa mwanga kwa samaki hao.

Ufugaji wa samaki wa rangi mbalimbali wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tanki dogo, lililotengenezwa kwa kutumia vioo ndani kukiwa na urembo au mapambo ya mimea, na mwanga utokanao na taa iliyofungwa juu.

Ufugaji wa samaki wenye rangi ya dhahabu kwa ajili ya mapambo, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tanki dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo. Ndani kukiwa na urembo wa mimea iliyoota.

Samaki wa kufugwa kwa ajili ya mapambo wenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na ya dhahabu, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tanki dogo, lililotengenezwa kwa kutumia vioo.

Ufugaji wa samaki unafanyika katika kisima kilichochimbwa ardhini kisha kuwekwa mfuko wa plastiki, ndipo maji masafi huwekwa juu yake ili udongo usifyonze maji hayo.

Ufugaji wa samaki kwa ajili ya mapambo wenye rangi tofautitofauti, wakiwa ndani ya maji masafi yaliyopo katika tenki lililotengenezwa kwa kutumia kioo kukiwa na mwanga wa kutosha.

Mazao ya vyakula ambayo yamehifadhiwa katika vifurushi vidogo, ambavyo vimepangwa kwa mistari miwili vikiwa vinauzwa mfano ni mahindi, maharage, mtama, karanga nakadhalika.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, kukiwa na barabara nyembamba ya vumbi, ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu. Pia kukiwa na mnyama wa kufugwa ambaye ni mbwa, akisimama katika barabara hiyo.

Mbaba aliyevaa mabuti akiwa anamwagilia miche midogo ya miti, ambayo imepandwa katika mifuko midogo ya plastiki iliyo na udongo wenye rutuba ambao husaidia miche hiyo ya miti kukua.

Mazingira ya msituni, kukiwa na miti mirefu na vichaka vilivyofunga vya rangi ya kijani, pamoja na barabara ya vumbi iliyochorwa mstari mweupe wenye mshale kwa mbele unaoelekeza njia ya kupita.

Eneo lenye uwazi mkubwa, ambalo linatumika kuhifadhia miche midogo ya miti, iliyopandwa katika vikaratasi vya plastiki, vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia miti hiyo kukua.

miche midogo ya miti ambayo imepandwa katika mifuko vidogo vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu ambao unasaidia miche hiyo kukua na kupangiliwa katika miti ya aina moja.

Mazingira ya misituni kukikwa na miti mirefu na minene pamoja na vichaka vilivyofungamana, pia kukiwa na barabara nyembamba ya vumbi ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu wanaokatiza katika msitu huo.

Sehemu maalumu ambayo pamepandwa miti midogo katika vikaratasi vya plastiki, vilivyo na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia Miche ya miti hiyo kukua na kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Upandaji wa mboga za majani zinazostawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ndani yake yakiwa na maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo bali mimea huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe ndani yakiwa na maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mboga za majani ambayo inachipua kutoka kwenye mfuniko, chini kukiwa na mizizi inayodumbukizwa kwenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mazao hayo kukua kwa haraka.

Ulimaji wa kisasa usiotumia udongo bali mimea hukuwa kutokea kwenye matundu ya chupa

Ulimaji wa kisasa wa mazao ambayo inaoteshwa katika makopo madogo, yanayodumbukizwa katika maji yenye dawa na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka zaidi.

Miche ya mazao ambayo inachomoza katika matundu yaliyopo katika mfuniko, chini kukiwa na mizizi inayodumbukizwa kwenye ndoo iliyo na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mabomba marefu ya rangi nyeupe yaliyo na matundu ambayo hutumika katika ulimaji wa mboga za majani, na mazao mengineyo yanayochomoza katika matundu, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea kukua.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani unaofanyika katika matundu madogo ya mabomba marefu ambayo yana maji yenye virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka

Upandaji wa mazao mbalimbali, yanayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mboga za majani zinazochipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukuwa.

Ulimaji wa kisasa usiotumia udongo bali mimea huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mabomba marefu ambayo yana matundu madogo, ambayo miche ya kuchomoza kwenye matundu hayo, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mazao kukua kwa haraka.

Mboga za majani ambazo zimechipua kutoka kwenye mabomba marefu yenye rangi nyeupe, ndani yake yakiwa yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu ambavyo vinasaidia ukuwaji wa mimea hiyo kwa haraka zaidi.

Mboga za majani ambazo zinakua kutoa kwenye matundu madogo ya mfuniko, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Mboga za majani zikiwa zinastawi kutoka katika matundu ya mabomba ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yanamaji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Upandaji wa kisasa wa mboga au mazao ambayo mizizi yake hudumbukizwa katika maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinachipua kutoka katika matundu ya chombo, ambacho ndani kina maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mboga hizo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mazao pasipo kutumia udongo, bali mimea huchomoza katika matundu madogo ya mabomba yaliyosimama, ndani yake yakiwa na maji yenye dawa na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Upandaji wa mboga za majani ambazo zinaoteshwa pasipokuwa na udongo, bali mimea hiyo huchomoza katika matundu ya mabomba ambayo ndani yake yana maji yenye dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mazao yanayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu yenye rangi nyeupe ambapo mizizi hudumbukizwa kwenye maji yaliyo ndani ya mabomba hayo yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mazao ambayo yanastawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye virutubisho muhimu pamoja na dawa ambazo zinasaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Zao la nyanya za rangi nyekundu zikiwa zimehifadhiwa katika makreti yaliyopangwa juu ya mitambo au mashine za chuma , zinazotumika kuchakata nyanya hizo na kuzibadilisha kuwa kwenye mfumo wa kimiminika, zikihifadhiwa kwenye paketi au makopo.

Chombo kikubwa cha rangi ya njano ambacho kinaendeshwa na dereva, kikiwa shambani kwa ajili ya mavuno ya zao la ngano, kwa kukata vichwa vya ngano na kuvihifadhi vizuri ambapo hupelekwa viwandani kwa ajili ya kulaandaliwa, na kutengeneza unga unaotumika kupika vitu mbalimbali kama vile; chapati, maandazi na kadhalika.

Wakulima wakiwa wamesambaza mbegu la zao la kahawa, wakichambua zile ambazo ni nzuri ili zipelekwe viwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kubadilishwa kuwa bidhaa inayoweza kutumika na watu.

Ng’ombe wa kisasa wenye rangi nyepe na nyeusi, wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma. Ng’ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na nyama yao kuhifadhiwa vizuri na kupimwa au kusagwa, na kuwekwa kwenye makopo ili kwenda kuuzwa kwenye maduka makubwa au masokoni.

Sehemu ambayo imetengwa kwa ajili ya kilimo, ikiwa imewekewa uzio wa vitambaa vyeupe ambavyo hutumika kudhibiti mwanga wa jua unaoingia katika mazao. Pia kuzuia wanyama na wadudu wasiharibu mazao hayo, ambayo hupelekwa viwandani ili kuchakatwa na kuwa bidhaa inayofaa kutumika na watu.

Ufugaji wa ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ng'ombe hao hupelekwa viwandani kwa ajili ya kuchinjwa na nyama yao kusafishwa na kuhifadhiwa vizuri kwenye makopo au pakiti zinazopelekwa kuuzwa kwenye maduka makubwa.

Ng'ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa ndani ya zizi kubwa, lililotengenezwa kwa kutumia chuma, ng'ombe hao hupelekwa viwandani kuchinjwa na nyama yao kuhifadhiwa vizuri katika makopo au pakiti zinazopelekwa kuuzwa kwenye maduka makubwa.

Zao la vitunguu ambavyo vimekusanywa sehemu moja, ikiwa tayari kwa kupelekwa viwandani kwa ajili ya kuandaliwa au kusindikwa, na kufungwa vizuri ili kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyopandwa mazao katika mpangilio wa matuta, kukiwa na nafasi katikati zinazoachwa za mifereji midogo ambapo mabomba ya maji humwaga maji yanayofuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yalipandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba yaliyolazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, ambapo mabomba marefu hulazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, ambapo mabomba marefu hulazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba ya maji hulazwa na kutobolewa matundu makubwa, yanayorusha maji kwa nguvu kubwa, kama vile mvua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa ambapo mabomba marefu hulazwa kisha kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo kuwa na unyevuunyevu muda wote.

Mazingira yaliyo na mto ambao unatiririsha maji taratibu kutoka upande wa juu kushuka upande wa chini, pia kukiwa na miti mirefu ya rangi ya kijani na safu za milima mirefu zikionekana kwa pale.

Mandhari nzuri na inayovutia yenye mto unaotiririsha maji masafi taratibu, pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na barabara nyembamba ya watembea kwa miguu; huku kimvuli cha wingu kikionekana katika uso wa maji hayo.

Mandhari nzuri na yakuvutia iliyo na nyasi fupi barabara ndefu ambazo Hutumiwa na magari pia kukiwa na safu za milima mirefu ambayo ina miti mingi iliyoota juu yake.

Mazingira mazuri ya mbuga za wanyama, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya njano pamoja na miti mrefu, ambayo imekaa mbali mbali kukiwa na safu za milima, zikiwa zimeonekana kwa mbali.

Mazingira yenye mti mmoja ulio pembezoni mwa barabara unaotoa kivuli kizuri, barabara hiyo ikiwa ya vumbi na refu, inayotumiwa na magari, kwa mbali kukiwa na vilima virefu.

Mazingira yenye uwazi mkubwa ulio na miamba pamoja na miti mirefu iliyofungamana ya rangi ya kijani. Kwambali kukiwa na ukungu ambao huzuia upeo wa macho kuona mbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mnyama tembo mwenye umbo na uzito mkubwa, pamoja na nyasi fupi za rangi ya njano. Kwa mbali kukiwa na miti mirefu pamoja na mlima ulio na theluji kileleni.

Mazingira mazuri na yanayovutia yenye mto mkubwa ulio na maji safi yaliyotulia, pembezoni kukiwa na uwanja wenye nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu na vichaka vilivyofungamana, kukiwa na sehemu yenye uwazi iliyo na nyasi fupi za rangi ya kijani. Pia kukiwa na safu ya milima mirefu.

Mazingira yaliyo na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano kukiwa na miti michache kwa idadi ikiwa ni miwili yenye matawi ya rangi ya kijani pia anga likiwa la rangi ya bluu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyo na miti mirefu ya rangi ya kijani, iliyojikusanya katika makundimakundi. Kwa mbali kukiwa na mto ambao unatiririsha maji taratibu, na safu za milima zikionekana kwa mbali.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na mto mkubwa unaotiririsha maji taratibu pembezoni ikizungukwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani kukiwa na daraja la mbao lililotengenezwa kwaajili ya kuvuka mto huo.

Mazingira yaliyo na ukosefu wa maji au kutokuwa na mvua kwa muda mrefu kwa kuwa na miti iliyokauka, na ardhi au udongo usio na nyasi pia kukiwa na safu za milima mirefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na uoto wa asili wa rangi ya kijani ambayo inatokana na miti mirefu, nyasi fupi na vichaka, kwa mbali kukiwa na wingu jeupe lililotanda angani.

Mandari nzuri na ya kuvutia iliyo na miamba mikubwa ambayo imetengeneza vilima, juu kukiwa na theluji za rangi nyeupe zilizotanda katika kilele hicho.

Mandhari nzuri na yenye kuvutia yenye nyasi fupi yenye rangi ya kijani, pamoja na vichaka vyenye miti milefu, kukiwa na vilima pamoja na mabonde na kimvuli cha wingu lililo tanda angani kikiwa kinaoneka.

Mazingira yenye nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano kukiwa na mabonde pamoja na vilima virefu kwa mbali. Pia, kukiwa na wingu lililotanda la rangi nyeupe.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na nyasi ndefu za rangi ya kijani kwa mbali kukiwa na miti pamoja na safu za milima mirefu, ambapo kuna wingu zito limetanda angani la rangi nyeupe.

Mandhari nzuri ya kuvutia, iliyo na dimbwi lenye maji yaliyotulia. Pembezoni ikizungukwa na miti mirefu na vichaka, vya rangi ya kijani pamoja na vilima virefu.

Mazingira mazuri ya mbuga za wanyama, kukiwa na wanyama ambao ni pundamilia wenye mistari ya rangi nyeupe na nyeusi, pamoja na swala wakiwa wanakula majani, kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yaliyo na mnyama twiga mwenye shingo na miguu mirefu, akiwa amezungukwa na miti pamoja na vichaka kwa mbali kukiwa na majengo ya maghorofa, ambayo hutumika kama maofisi au makazi ya watu.

Mto mwembamba ambao unatirisha maji taratibu, pembezoni kukiwa na miti mirefu iliyopandwa pamoja na mazao yaliyooteshwa yenye rangi ya kijani pia kukiwa na vichaka vingi.

Mandhari yaliyo na miamba mirefu katika pande mbili katikati kukiwa na barabara ambayo imesababishwa na mmomonyoko wa udongo utokanao na maji kupita kwa kasi kukiwa na mtalii anatembea sehemu hiyo.

Ufugaji wa mbuzi ambao wapo ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na mabati. Wakiwa wanakula majani kutoka katika tawi la mti, ambalo limeshikiliwa na kijana aliye upande wa nje wa zizi hilo.

Ufugaji wa mbuzi wenye rangi ya kahawia, wakiwa ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao, wakila chakula au majani yaliyo katika sehemu maalumu kwa ajili ya malisho.

Ufugaji wa nyuki unaofanyika katika maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa mbao, ambao nyuki hao hutengeneza asali inayotumika kwa matumizi mbalimbali. Mfugaji akiwa amevaa nguo maalumu zinazomkinga ili asiweze kung'atwa na nyuki.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa bati, wakiwa wanajitafutia chakula chini wengine wakiwa wanakunywa maji kwenye vyombo maalumu vilivyoning'inizwa, kwa ajili ya kulishia au kunywea maji.

Vijana wawili wakike na wakiume waliovaa makoti marefu ya rangi nyeupe. Wakiwa wanatoa chakula kwenye mfuko na kuwapa kundi la kuku wengi wanaofugwa, wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu.

Ufugaji wa bata wa rangi tofautitofauti ambao unafanyika ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia wavu, wakiwa wanajitafutia chakula huku wengine wakidumbukia kwenye kisima cha maji wakiogelea na kunywa maji hayo.

Ufugaji wa kuku wadogo wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha pamoja na vifaa maalumu vinavyotumika kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Ufugaji wa kuku wa kienyeji wakiwa ndani ya banda ambapo kuna vyombo maalumu vilivyotengenezwa kwa ajili ya marisho ya chakula pamoja na maji kwa kuku hao.

Upandaji wa mbegu za mazao unaofanyika katika makopo madogo, ambayo yana udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Vijana wanne waliosimama pembezoni mwa bustani iliyotengenezwa kwa mpangilio wa mistari, wakiwa wanapanda zao au mbegu mbalimbali ambazo wanatumia mikono kuchimba mashimo na kufukia mbegu hizo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kwa mpangilio wa mistari kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa kwenye mistari hiyo, na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo kuwa na unyenyevu, uliyosaidia mbegu hizo kuchipuwa katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa kwenye shamba kubwa lenye udongo laini ulio na rutuba, ambao umesaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani iliyo katika mpangilio wa mistari mirefu.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo na kukusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo kila kifurushi kikiwa na jina la mbegu hiyo pamoja na bei inayouzwa.

Mdada akiwa amesimama katika duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo. Ambazo zimeifadhiwa katika paketi za plastiki na kwenye makopo. Zikipangwa kwenye rafu za mbao zilizopo ndani ya duka hilo, huku vifurushi vidogo vikiwa juu ya meza refu.

Mbegu za zao la kabichi zikiwa zimehifadhiwa katika pakiti, kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibuka na kuwekwa juu ya meza, kukiwa na jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hizo pamoja na picha ya kabichi ikiwa katika kifungashio hicho.

Wakulima wa jinsia na rika tofautitofauti, wakiwa katika mazingira ya shamba, ambapo kuna magunia marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na mbegu ya zao la mahindi.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika kreti ndogo nyeusi, zikiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo vilivyopangwa katika mistari iliyonyooka, ambapo ndani yake kuna udongo ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi, zikiwa zimehifadhiwa vzuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiharibike, kukiwa na jina la kampuni iliyotengeneza jina la mboga hizo ambazo zimeandikwa katika paketi hiyo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa shambani, kukiwa na mambomba marefu yaliyolazwa ambayo yametobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone na kufanya ardhi kuwa na unyevuunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa shambani kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka kukiwa na mabomba yaliyolazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo yanayodondosha maji kwa njia ya matone, ambayo yanasaidia katika ukuaji wa mbegu hizo zilizochipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika vikombe vidogo vya rangi nyeusi na kupangiliwa juu ya meza ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kukiwa na udongo kwenye kikombe hivyo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mboga za majani aina ya kabichi, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la kampuni na jina la mmea huo katika kifungashio hicho.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika magunia marefu yenye rangi tofautitofauti na kukusanywa sehemu moja mbele ya duka zikiwa zinauzwa, mfano ni mahindi, maharage, karanga, ulezi nakadhalika.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba ambalo lina mabomba marefu, yaliyotobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone ambayo husaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo yenye rangi ya kijani.

Mbegu za mazao ambazo zimeoteshwa katika vikopo vidogo vya plastiki, ndani kukiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, ambao unasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba marefu yaliyolazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo; ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo kuwa na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo.

mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifuko cha plastiki ili zisiharibike kukiwa na jina la mbegu hizo katika mfuko pamoja na uzito

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa na mabomba marefu yamelazwa ambayo yametobolewa matundu, yanayorusha maji kwa nguvu kubwa na kumwangika kwa njia ya matone kama vile mvua, ambayo inasaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao zilizopandwa katika makopo madogo, ambayo yana udongo ulio na rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo, na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiharibike zikiwa pamoja na vibandiko vya bei. Mazao hayo ni kama; pilipilihoho, kabichi, karoti na kadhalika.

mbegu za mboga za majani ambazo zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyotengenezwa kwa kutumia plastiki eleze charibike, ukiwa na jina la mbegu hizo pamoja na picha ya mmea pindi utakapokuwa katika paketi hiyo

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo vya rangi nyeusi, vikiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevuunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za maua mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika pakiti iliyetengenezwa kwa kutumia plastiki, ili zisiweze kuharibika na kupangiliwa katika rafu za chuma kwa mistari miwili.

Mbwa akiwa amesimama nje ya banda dogo lililotengenezwa kwa kutumia mbao, akiwa anakunywa maji kutoka katika vifaa maalum ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama pamoja na mbwa katika barabara nyembamba, pembeni kukiwa na vyombo ambavyo hutumika kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji ya mbwa huyo.

Mbwa wawili wa kufugwa wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia mbao, pamoja na mlango uliotengenezwa kwa chuma kukiwa na chombo cha chakula ambacho hutumiwa kwa ajili ya malisho.

Mabanda madogo yaliyo tengenezwa kwa kutumia mbao, yakiwa na milango midogo na madirisha yaliyo tengenezwa kwa wavu, mabanda hayo hutumika kwa ajili ya kufugia mbwa.

Madaktari wawili wakike na wakiume, waliovaa mavazi yaliyofanana wakiwa katika shughuli za kumuogesha mbwa mdogo mwenye manyoya ya rangi nyeupe, ili kumpatia matibabu.

Mbwa akiwa amelala nje ya banda dogo lililotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi ya kahawia inayong'aa, paa likiwa limetengenezwa kwa kutumia bati.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo kubwa, wakiwa wanatembea katika barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na magari. Pembeni kukiwa na mifereji inayotiririsha maji taratibu.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wenye umbo na uzito mkubwa wakiwa ndani ya eneo lililozungushiwa uzio wa mbao, nje ya uzio kukiwa na watu au watalii wakiwa wanawapiga picha na kuwaangalia wanyama hao kama kivutio.

mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa na ngozi yenye mabakabaka ya rangi ya kahawia na nyeupe, akisimama katika mboga za wanyama zilizo na miti mirefu na vichaka vya rangi ya kijani

Wanyama wa porini ambao ni ndege wakubwa wenye manyoya meupe na meusi, wakiwa na shingo refu na midomo mirefu wamesimama pembezoni mwa mto, wakitafuta samaki au wadudu kwa ajili ya chakula.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa na mabakabaka ya rangi ya kahawia pamoja na nyeupe, katika misitu yenye miti mirefu pamoja na vichaka vya rangi ya kijani.

Wanyama wa porini ambao ni Tembo wenye umbo kubwa pamoja na uzito wakiwa na masikio makubwa na mikonge mirefu, ambayo inawasaidia katika kula chakula au kunywa maji.

Mnyama wa porini ambaye ni twiga mwenye shingo na miguu mirefu akiwa na ngozi yenye mabakabaka ya kahawia na myeupe amesimama katika mazingira ya porini kukiwa na miti mirefu, vichaka vilivyofunga pamoja na nyasi fupi za kijani.